Ninaona picha hii inaonyesha mafuriko yakiwa kwenye barabara. Ninaona magari, tofauti tofauti, kama ....gari ndogo, la Toyota lingine ni tuk-tuk na lingine ni matatu, pia naona miti yenye majani mabichi. Pia ninaona watu wakitembea.

Picha hii inaonyesha kundi la watu waliovaa jezi ya kijani na jeupe, wakiwa wamesimama pamoja. Wengi wao wanashikilia vitabu au karatasi mkononi mwao. Wamevaa jezi za kazi zenye mifuko na wao nje ya jengo la rangi nyekundu.

Picha inaonyesha chupa ya dawa za nature's bounty za iron zenye mgawanyiko wa 65mg , chupa hiyo ni ya rangi ya kijani na nyeupe na kofia nyeusi imeandikwa kwamba dawa hizi husaidia katika uzalishaji asili za damu nyekundu na vidonge mia moja ya ziada.

Picha inaonyesha kikundi cha watu wengi walioketi kwenye ardhi wazi iliyo na nyasi kavu. Labda katika eneo la vijijini. Wanawake wengi wamevaa nguo za rangi nyekundu na wengine wamevaa vitambaa vya kichwa. Mtu mmoja amesimama kiongea awa kielezea ungini. Kumu wamevaa jezi nye upe na suruali ya jezi.